Naam, hapa tuko sokoni tunapata wanaouza, wanauza bidhaa ambazo nisafi na zinapendeza. Wanauza vitu kama ndimu, kitunguu, nyanya na mengineo. Haswa hizi vitu hutusaidia kiafya.

Mazingira ni ya shambani na migomba za ndizi nayaona yamesimama hapo na inakaa watu wanafanya ukuliwa wa ndizi katika eneo hilo.

Mazingira ni ya shambani na tunapata baba huyu mzuri, mchapakazi, mkulima hodari anamkama ng'ombe yake ili ipate matumizi mengine imsaidie katika maisha lake.

Hii inawezakua maziwa iliyoganda. Maziwa ikikaa siku mbili au tatu kama haijatumika inaganda ama tuseme inaharibika na hiyo bado watu wanaweza kunywa na pia ina umuhimu katika afya yetu.

Hii ni maziwa, lakini ni maziwa iliyoganda kama imeharibika na hawezi mwanga hivyo, wanaitengeneza ,wanaweza ichemsha wakaifanyia kazi ingine ,ndio hiyo sasa.

Naam, Hapa tuko shambani na shamba hili ni la ng'ombe. Tunapata wanyama hawa au ng'ombe hawa wanakula kwa ustaraabu ili wamee , wakuwe wakubwa na watoe maziwa wasaidie wakulima hao.

Naam, mazingira ni ya shambani na tunapata mama huyu mzuri mjakazi. Anajaribu kuwaosha ng'ombe zake ili wasiandamwe na wadudu kama kupe.

Hapa inaonekana ni msimu wa ndizi. Mandizi haya yamekomaa yote na yashapakiwa yanangojea tu kuuzwa ama kupelekwa sokoni, kwa maana yote yameshakomaa.

Naam, hapa tuko shambani na tunampata baba huyu mchapa kazi mzuri, anatengeneza ndizi yake amevalisha karatasi ili kuzuia ndege kukula ndizi hiyo ama ugonjwa kuingia kwenye ndizi hiyo.

Hapa tuko shambani na kuna mimea mingi kadha wa kadha, tunapata ndizi , mihindi na chakula ingine hapa ya ng'ombe ambayo kwa lugha ya kiingereza tunaiita napier grass .

Mazingira yaweza kuwa ya sokoni kwa sababu mkulima huyo alipanda ndizi, ndizi hiyo akazipalilia vizuri na tayari zimekomaa. Sahii ameziweka vizuri kwa sababu amezivuna na zipo tayari kuuzwa.

Naam hapa tuko sokoni na unapata wamama hawa wajakazi wazuri, wanaojua kufanya kazi vizuri, wamepanda, wakavuna mazao vizuri. Wamekuja kuuza ndizi zao ambazo zimekomaa na ziko katika hali nzuri.

Naam, hapa tuko shambani. Shambani hii imetengenezwa vizuri sana na mimea ambayo imepandwa hapa sana ni ndizi na unaona zingine zimepandwa tena. Kati kati mwa ndizi kuna mimea zingine.

Hapa tuko shambani na tunampata mama huyo mchapakazi mzuri. Anajaribu kuendelea kupanda mimea zingine haswa amepanda ndizi katika shamba hili lake na inaonekana anajaribu kupanda mimea zingine.

Naam, hapa tupo shambani na tunapata ghulamu huyu ambaye amevalia shati ya buluu amekuja kuangalia ng'ombe wake na inaonekana hawana chakula.

Hapo tunasema ni ukulima unaendelea kwa sababu tunaona mkulima huyo ana sieve kwa lugha ya kiingereza maziwa hayo au anaweka kwenye jokofu ili yasiweze kuharibika.

Naam! Mazingira ni ya shambani na tunapata shamba hili ni la ndizi ,limepandwa ndizi pekeyake na mandizi hayo yamepandwa vizuri na yanapendeza.

Hapa ni viti kuuzwa vya ukulima kwa sababu tunapata Kuna mkulima anaye ng'ombe wengi ameleta maziwa Ile waweze kuuza ama kusaidia wale hawana maziwa.

Naam, hapa tupo shambani na shamba hili ni la wanyama, na ng'ombe na mkulima huyu amewatengezea wanyama wake chumba. Wanapokula, wanakulia hapo na kufanyia kila kitu. Ukulima hii inaitwa zero grazing .

Hapa tuko shambani na ndizi hii inaonekana imekomaa, lakini bado inaonekana iko katika mgomba wake. Ndizi ina umuhimu sana katika binadamu kiafya na hata kwa vitu vingi.

Mazingira ni ya shambani kwa sababu tunapata ng'ombe. Maghulamu hawa wawili wanajaribu kuwaosha ng'ombe hawa ili wasije wakaambukizwa na wadudu kama kupe.

Naam hapa tunapata tunda na tunda hili ni ndizi. Ndizi linaonekana kuwa na faida nyingi kiafya. Huliwa na huwa tamu kabisaa na pia mtu anaweza ikula kama tunda ambayo linaloongeza vitamini kwa mwili.

Naam hapa tuko kwenye shamba na shamba hili ni la ngombe kwa sababu tunaona ngombe hawa wanapewa chakula walipokuwa. Yani mahali wapo ndo pahali wanapata chakula na maji. Kwa Kiingereza wanaliita zero grazing

Mazingira ni ya shambani, tunapata mna ndizi na mgomba wake. Mgomba huu umetoa ndizi mzuri mkubwa ambayo inasaidia binadamu kiafya na kiafya vizuri kabisa.

Naam kuna mmea na mmea huu ni mhindi. Mhindi huu umeharibika kwa sababu ya hali ya hewa, wadudu, mbolea na maji na mengineyo. Na tumeona imeharibika vibaya sana hauwezi lika.

Hapa tuko shambani na tunapata wakulima hawa wachapa kazi wanajaribu kuwakama ng'ombe zao. Wana ng'ombe wazuri na wenye wanatoa maziwa kadha wa kadha.

Naam, hapa tunapata huyu mwanadada anajaribu kupima maziwa kama yako salama au yako sawa kwa mwanadamu kuyanywa.

Naam! Hapa tupo shambani, tunapata haya ni miche. Haswa sijui ni ya mmea upi, lakini yapo kwenye mazingira mzuri na yana afya kabisa.

Hapa, tupo shambani. Shambani mwa ndizi. Ndizi hizi zimepandwa kwa ustaarabu na mkulima huyo anafanya kazi nzuri kabisa. Kwa hivyo, anajua kazi ambayo anafanya na ustaarabu ambayo huko hapa.

Naam, hiki ni mashini na mashini hii inaonekana wanatumia kwa vitu ya kilimo, haswa maziwa. Inapima maziwa kama ni mzuri kiafya kwa binadamu kuyanywa.

Naam hapa tuko shambani na tunapata baba huyo mzuri mchapakazi, alipanda, akapalilia na sai anavuna mazao yake mzuri. Mhindi huo wake umetoa mazao mazuri kabisa.

Hapa tuko shambani na tunapata mkulima huyo amevuna mahindi zake na ambayo amebeba kwa gunia inaonekana lina ugonjwa ama limeharibika.

Hapa tuko shambani na mkulima huyu mjakazi. Tunapata amejaribu kuwaosha ng'ombe zake ili wasije wakaambukizwa na vidudu kama kupe.